Kundi dogo la watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki huku wamezunguka meza kubwa ambayo ina makaratasi, mabegi pamoja na kipakatalishi kilichofunguliwa. Na wako hapo kwa ajili ya kupata elimu ili kujiongezea ujuzi na ustadi.

Idadi kubwa ya watu wazima, ambao wapo ndani ya chumba cha darasa chenye ukuta wa rangi ya malai, pamoja na madirisha makubwa. Na baadhi yao wamesimama ukutani, huku wengi wakiwa wameketi, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi wao. Na wapo hapa kwa ajili ya kupata elimu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha makubwa, kuna idadi kubwa ya watu wazima ambao wameketi kwenye madawati ili kupata elimu. Na wengi wao wamefungulia madaftari na kuweka juu ya meza. Na kwa mbele kuna mwalimu wao alievaa shati lenye rangi ya kijivu akiwa anaelezea jambo.

Kundi dogo la watu wazima ambao wamesimama kimduara, huku wakimsikiliza kwa makini mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na amejifunika na mtandio wenye rangi waridi kwenye shingo yake, huku akiwa anawapa elimu; na wamesimama kwenye hema kubwa lenye rangi nyeupe.

Kundi dogo la watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani kwenye eneo la uwazi, huku wakiwa wanapokea elimu kutoka kwa watu waliosimama. Na kwa nyuma kuna mabango makubwa yenye maandishi, na sehemu ya pembeni kuna shamba dogo lenye mimea ya kijani.

Mwalimu wa shule ya msingi ambaye amevaa ushungi wa bluu, wenye maua meusi. Anachora kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe. Na kuna maandishi mengine kama vile macho, masikio, mdomo na pua.

Moja ya jengo la madarasa kwenye shule ya sekondari ambbayo ina ukuta mweupe pamoja na milango meusi na madirisha ya vioo na kwa nje kuna madawati na mabenchi kwa ajili ya wanafunzi kukalia, pia kwenye uwanja wa shule hiyo kuna mti mkubwa ulioangusha majani mengi.

Ukumbi mkubwa wa darasa kwenye shule ya sekondari, ambao una madirisha makubwa yenye grili za chuma. Na pia kuna ubao mpana mweupe na meza ndefu zilizopangwa viti vyenye rangi ya bluu pamoja na vipakatalishi ambavyo vimefungwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako ndani ya darasa lenye ukuta mweupe na madirisha mapana na wameketi kwenye madawati, huku wakiangalia picha ambayo inaonekana kwenye sikirini nyeupe kwa mbele na pia kuna mkufunzi wao akiwa anaelezea jambo.

Wanfunzi wa chuo kikuu wakiketi nusu mduara, huku wakiwa wameweka vipakatalishi vyao, pamoja na mikoba na madaftari juu ya meza ya kijani, na eneo hilo ni la uwazi na wako hapo kwa ajili ya kujisomea ili kujiandaa na mtihani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwenye chumba cha darasa huku kila moja akiwa kwenye meza yenye talakinishi yake nyeusi. Na kuna mwalimu wa kike aliyevaa nguo ya waridi akiwa anamuelekeza kijana mwenye fulana nyeupe ambaye amefungua daftari lake na kwa pembeni kuna binti akisikiliza maongezi hayo.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha mapana ya vioo, kuna wanafunzi wa chuo kikuu ambao wameketi kwenye madawati huku wamefungua madaftari yao na kwa mbele kuna mkufunzi aliyevaa fulana nyeupe akiendelea kuwapa elimu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwenye chumba cha darasa kilichopo ndani ya gorofa na mmoja wao ambaye ni mwanamke ameshikilia simu ndogo huku akiwa anaitengeneza, hyo ikiwa ni moja ya mafunzo yake na kwa chini kuna trei kubwa ya bluu yenye mtambo mwingine na pemebeni kuna begi lake la shule.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi ambao wamevaa sare ya makoti makubwa yenye rangi ya bluu iliyokooza, wamezunguka meza wakimwangalia mwalimu wao aliyeshikilia mtambo mdogo wenye rangi ya kijivu na nyeusi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, baadhi yao wakiwa wamevaaa barakoa nyeupe, wanamuangalia mwenzao aliyevaa glovu za bluu akiwa anapuliza rangi kwenye chombo kwa kutumia kifaa maalumu chenye mpira na kikopo cheupe na wapo ndani ya chumba maalumu.